Boksi la dawa likiwa na rangi nyeupe na bluu na mchoro wa ng'ombe pamoja na nyati, ukiwa unaonyesha dawa za kuzuia magonjwa kwa wanyama hao.

Duka la pembejeo likiwa na mtoa huduma mwanamke akipanga dawa mbalimbali zilizopakiwa kwenye makopo pamoja na pakiti kwa ajili ya kuzuia na kutibu magonjwa ya mimea.

Chupa nyeupe yenye rangi nyekundu na maandishi meupe ikiwa na picha ya mbwa na paka, hutumika kutunza dawa kwaajili ya miguu ya wanyama hao.

Boksi la dawa lenye rangi nyeupe pamoja na njano, likiwa na picha za wanyama mbalilmbali; kama vile ng'ombe, nyati, kondoo na farasi. Likiwa na ujazo wa mililita hamsini.

Duka la pembejeo likiwa na muuzaji anatabasamu kwa furaha na fahari, huku nyuma pakiwa pameanikwa pakiti za mbegu mbalimbali na kupanga mbolea pembeni.

Kopo jeupe, linalotumika kutunza dawa likiwa na mfuniko mwekundu pamoja na nembo ya njano, limechorwa ng'ombe, nguruwe, kuku ili kuashiria dawa ya wanyama.

Duka la pembejeo likiwa na mtoa huduma amevaa nguo nyekundu, na wateja waliovaa maski wakihudumiwa bidhaa mbalimbali, zinazosaidia kutoa magugu shambani.

Kopo kubwa lenye rangi nyeupe, nyekundu, kijani na maandashishi meusi yanayo onyesha ujazo wa lita moja likichorwa picha ya ng'ombe, kondoo pamoja na nguruwe wanaotumia dawa hii kutibiwa.

Chupa yenye rangi inayosaidia kuzuia mwanga ili dawa iliyo ndani isiharibike ikiwa na mfuniko mweusi na nembo nyeupe yenye mchoro wa ng’ombe kuashiria dawa ya mifugo.

Eneo katika duka la pembejeo kukiwa na makopo tofauti tofauti yenye rangi ya njano, mengine meupe, ikiwa yamebeba dawa za kuzuia magonjwa kwenye mimea.

Chupa kubwa yenye rangi nyeusi na lebo ya chungwa ikiwa na picha ya ng'ombe ikionyesha dawa inayotumika kumlinda ng'ombe na magonjwa.

Boksi lenye rangi za bluu pamoja na njano likiwa na picha ya mbwa na paka, limebeba vidonge vinavyosaidia kutibu na kuzuia magonjwa kwa wanyama wanaofugwa.

Nyumba kubwa ya kilimo iliodhibiti kiwango cha mwanga, joto pamoja na unyevu ikiwezesha mazao kukua kuleta matunda yalio bora.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba la vitunguu likiwa na matuta, yaliyofungiwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija.

Wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakiwa wametoka kuvuna mimea na wanaichambua kwa ajili ya kuikausha na kuipeleka kiwandani au sokoni.

Wakulima mbalimbali wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa tunda aina ya nanasi huku gari aina ya trekta likiwa linapakia makreti mbalimbali ili kupeleka sokoni.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima mbalimbali wanaoendelea na zoezi la uvunaji, wanawake na wanaume, wakikusanya zao aina ya nyanya kwenye makreti, tayari kwa kwenda sokoni.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la Ndizi likiwa na migomba iliyopandwa kwa ustadi kuzingatia umbali, Huku mkulima akiendelea na zoezi la uvunaji wa mikungu wa Ndizi.

Eneo la wazi la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo likiwa na wakulima wanaume kwa wanawake, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao la vizazi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa linavunwa kwa kutumia trekta, huku maeneo mengine yakiwa bado hayajavunwa.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumia mifumo ya kisasa ya kupanda nyanya kwa wima ikiwa inazuia na kudhibiti kiwango cha jua pamoja na joto, ili mimea iweze kutoa zao lililo bora.

Wakulima wanaume, wakiwa wanapakia zao la mahindi kwenye magunia ya plastiki, baada ya kumaliza zoezi la kuvuna na kupalilia.

Eneo la wazi linalo tumika kama soko, ikiwa na mfanyabiashara mwanamke alipanga matunda aina ya nanasi katika mafungu mbalimbali, kulinagana na ubora wa bei.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina aina ya vitunguu, huku katikati pakiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija unasaidia kulinda na kutunza maji.

Eneo la wazi linalotumika kukusanya na kupima zao lililotoka mashambani, huku mkulima wa kiume akibeba mkunguu mkubwa wa ndizi na kukusanya kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba, likiwa limepandwa zao aina ya mipapai inayotumia mbegu ya kisasa, inayoruhusu hata shina fupi kuzaa matunda.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi aina ya mbatata.

Eneo kubwa la wazi lililotumika kama shamba likiwa limepandwa migomba mirefu, huku pembezoni pakiwa na mazao mengine ili kutumia nafasi vizuri.

Eneo la wazi lenye shamba likiwa lina wakulima mbalimbali, wanavuna zao la viazi na kuviweka kwenye magunia, huku pakiwa na gari linasubiri kwa ajili ya kupakia.

Nyumba ya kilimo ya kisasa ikiwa imelimwa zao aina ya nyanya, wima kwenye fito. Huku kukiwa kumedhibitiwa kiwango cha maji, joto na unyevu; ili kupata zao lililo bora.

Mkulima akiwa anaegemea mavuno yake ya kabichi aliyopata katika msimu huo, kuonyesha ufahari wa kazi ngumu aliyoifanya katika shamba liliopakana na majani marefu.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya kulima mbogamboga zimeweza kupandwa zao aina ya nyanya kwenye fito zilizo simama.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba likiwa limelimwa na wakulima mbalimbali wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mazao aina ya viazi vilivyotandikwa juani ili vikauke kwanza.

Eneo kubwa la shamba ambalo hutumika kwa ajili ya kilimo, imepandwa kwa kutumia fito mbalimbali zao aina ya nyanya, huku mkulima akishikilia ndoo yenye mavuno yake kwa fahari.

Eneo La wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali Wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji Wa zao aina Mahindi.

Eneo la wazi linalotumika kama mashamba, likiwa na wakulima mbalimbali, wanawake wamepanga na kuanika mahindi tayari kwa kwenda sokoni.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la pilipili, likiwa na mkulima amevaa tisheti nyeusi, amebeba torori lililojaa mavuno ya zao hilo, kuonyesha ufahari wa msimu na mazao aliyopata.

Eneo la wazi liinalotumika kama shamba likiwa na mkulima mrembo, mwanadada ambaye anatandaza viazi na kuonyesha kwa fahari mavuno aliyoyapata kwa msimu huo.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kwa ustadi na kuachanisha njia katikati kwa ajili ya uvunaji, humo ndani pakiwa pamepandwa mazao mawili, yani mahindi na matikiti.

Eneo la wazi la soko linalotumika kama gulio, likiwa na wafanyabiashara wakina mama na wanaume, waliopanga mikungu ya ndizi vizuri, kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Eneo kubwa la shamba la wazi likiwa limelimwa zao aina ya migomba, ambayo imepangiliwa kwa ustadi kuruhusu mikungu ya ndizi iweze kuota vizuri.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani likiwa na vilimo mbalimbali cha MbogaMboga, Huku katikati likipita toroli kwa ajili ya kuvuna Karoti.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa na wakulima wawili wanawake, wakiendelea na zoezi la kupalilia zao la nyanya, lililopandwa wima katika mazingira yaliyodhibitiwa vizuri.

Eneo kubwa na tambarare litumikalo kama shamba likiwa limepakana na miti na milima. Kukiwa na mkulima anakagua mirija inayotumika kumwaga maji kwa matone.

Magunia ya plastiki yakiwa yamejaa hadi juu mavuno ya viazi, mengine yakiwa bado yanaendelea kujazwa, baada ya msimu huo kuisha.

Eneo linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Unaotumia mirija na matone, ili kumwaga maji pale kwenye shina tu.

Shamba kubwa la ndizi, ikiwa ina mimea aina ya migomba iliyopandwa kufuata utaratibu wa umbali ili kuweza kumea mikungu ya ndizi iliyo na afya.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha nyanya likiwa limepandwa zao hilo kwenye matuta, huku baadhi ya matunda yakiwa yamekomaa na kuiva mengine yakiwa bado.

Eneo la wazi linalotumika kwa kilimo cha viazi kikiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakiendele na zoezi la uvunaji wa zao hili na kulianika ili liweze kukauka na lisiharibike kabla ya kufika sokoni.

Nyumba kubwa inayotumika kama shamba la kilimo, ikiwa imelimwa zao la nyanya kwenye fito zilizosimama wima na mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya vitunguu, huku katikati ya mimea hiyo kukiwa pamepita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaomwaga maji kwa matone kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo, likiwa limepandwa majani ya maharage, likitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija imwagayo maji kwa matonematone.

Nyumba kubwa ya kilimo, inayotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kutumia mirija; unaomwaga maji kwa matone katika lile shina tu la zao, kuokoa kiwango cha maji na muda.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa imelimwa mboga mboga mbalimbali, kwa kufuata mistari mnyoofu kwa kuzingatia viwango vya udhibiti ili kuweza kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao hutumia mirija kumwaga maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mbatata.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba likiwa limelimwa matunda aina ya mapapai kwa kutumia mbegu ya kisasa ambayo huzalisha matunda hata mche ukiwa bado mfupi.

Nyumba kubwa inayotumika kwa ajili ya kilimo, ikiwa na bustani za mbogamboga ambazo zimekuzwa katika mazingira yaliyodhibitiwa: mwanga, joto na unyevu; ili kupata zao lililo bora.

Eneo kubwa la tambarale, lenye mimea tofauti inayotumika kama shamba, ikiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mabomba yanayomwaga maji kwenye shina tu la mmea ili kupata zao lililo bora.

Kifaa maalumu kwa ajili ya kusafisha shamba, kikiwa kimefungwa nyuma ya trekta, huku kina meno yanayosaidia kusafisha magugu.

Mashine ya kisasa inayotumia roboti pamoja na umeme, ikiwa inasaidia katika upandaji ambao umepangiliwa ili kupata mazao yaliyobora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta ambalo limefungwa kifaa maalumu kwa ajili ya kukwatua udongo ili kuandaa hilo shamba kwa kilimo.

Kifaa cha kisasa cha kulimia ambacho kina mota na kinatumia mafuta kama chanzo cha nishati husaidia kupindua udongo nyakati za kuandaa shamba na kupalilia

Mkulima akiwa anaendesha mashine ya kilimo inayotumia mota pamoja na mafuta kama mfumo wa nishati, ikiwa inasaidia kutifua udongo katika maandalizi ya shamba.

Eneo ninalotumika kwa kilimo cha kisasa cha hydroponi, kitumiacho maji, virutubisho pamoja na kudhibiti kiwango cha mwanga, joto na unyevu kupata zao lililo bora.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikiwa inatumia umeme, mota, pamoja na mifumo iliyo ya kikompyuta kwaajili ya kilimo chenye ubora zaidi.

Kifaa kinachotumika kwa ajili ya kupindua udongo katika maandalizi ya shamba kikiwa kimefungwa mota pamoja na mafuta yanayotumika kama nishati.

Kifaa maalumu kinachofungwa nyuma ya trekta kikisaidia mavuno, kikiwa kimeachwa shambani huku eneo hilo likiwa limeota majani na maua, likisubiri msimu mpya wa kulima.

Kifaa maalumu, ambacho hufungwa nyuma ya treka kwa ajili ya kupindua udongo katika maandalizi ya shamba, kipo kwenye eneo la wazi ambamo kilimo kinaendelea.

Eneo la wazi linatumika kama shamba, likiwa na kifaa maalum kilichofungwa nyuma ya trekta inachosaidia kukata magugu na kupindua udongo katika maandalizi ya shamba.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo na mbolea, ili kupata zao lililo bora kabisa.

Kifaa kinachotumika mashambani kwa ajili ya kupindulia udongo katika maandalizi ya shamba pamoja na uvunaji kikiwa na mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumia mfumo wa kisasa wa haidroponi, ambao wenyewe hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo na mbolea ili kukuza mimea.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba likiwa linasafishwa kwa kutumia kifaa ambacho kimefungwa nyuma ya trekta, kikisawazisha shamba hilo ndani ya muda mfupi.

Kifaa maalumu kinachotumia mota na mafuta kama nishati ili kupindua udongo, hutumika mashambani kwaajili ya kuandaa shamba na kupalilia.

Kifaa maalumu kinachotumia matairi, mota, pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati; hutumika kwa ajili ya kukatia manyasi kwenye bustani.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme na roboti, kwa ajili ya kutengeneza miche kutoka kwenye mbegu kwa viwango vilivyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa haidroponi kikiwa kimedhibiti kiwango cha maji, unyevu, joto pamoja na mwanga ili kipata mazao yaliyo bora.

Chumba kinachotumika kwaajili ya kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, ambacho hudhibiti kiwango cha mwanga, maji , virutubishi, pamoja na joto ili kupata mmea ulio bora.

Tenki la samaki linalotumika kufuga samaki wa urembo, likiwa limejaa maji na kumulikwa na mwanga na nakshi mbalimbali, ili kuweza kumvutia wateja.

Tenki dogo la kioo likiwa limeekewa urembo ndani pamoja na maji, hutumika kwa ajili ya kufuga samaki wa urembo kwa ajili ya kupambia nyumba.

Bwawa samaki iliyotengenezwa kwa kutumia matofali pamoja tubai ikiwatunza hao katika eneo la wazi juu pakiwa na daraja yakasaidia kuwakinga najua pia kuwalisha.

Eneo la wazi linalotumika kama mbuga, likiwa na maafisa mbalimbali, wakipanda miti ili kurudisha uoto wa asili, na kupata mvua za misimu mbalimbali.

Eneo lenye msitu wa asili wenye miti mirefu, majani pamoja na vichaka, huku katikati pakipita mto na juu likipita daraja kwa ajili ya wapita njia.

Eneo la msituni lenye uoto wa asili wa maua, miti , vichaka pamoja na Majani vilivoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali zikiwa na uchochoro wa vumbi ukipita Kati.

Eneo kubwa linalotumika kama bustani kwa ajili kuotesha miche miti, ikiwa na mkulima akionyesha kwa fahari miche ambayo ipo tayari, kwenda msituni kwa ajili ya kupanda.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya kukuzia miche mbalimbali ya miti, ikiwa na wakulima wakina mama wakihudumia na kumwagilia mimea hiyo.

Nyumba ya kilimo inayotumika kuotesha miche ya miti, ikiwa na mkulima mzee ameihudumia na kuipalilia kabla ya kuipeleka shambani.

Eneo la wazi lenye bwawa na uoto wa asili wa majani, vichaka pamoja na miti, ambayo imeota kutokana na mvua za msimu tofautitofauti.

Bwawa kubwa lenye maji yaliyotulia na mimea iotayo ndani ya maji ikiwa, linaakisi mwanga kutoka mbinguni huku likizungukwa na msitu wenye uoto wa asili.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, ili kukuza mimea katika mabomba na mazingira yaliyodhibitiwa.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi ili kuweza kuweka mmea kwenye mazingira yaliyodhibitiwa na kuzuia uharibifu.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mfumo wa kisasa wa ulimaji wa haidroponi utumiao maji na virutubishi; ukiwa umedhibitiwa kiwango cha maji, joto na mwanga; ili kupta zao lililo bora.

Nyumba ya kilimo, inayotumia mfumo wa kisasa wa haidroponi, ambao hutumia maji na virutubishi badala ya udongo ili kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa haidroponi ambao wenyewe hurutubisha mmea kwa maji na virutubishi tu badala ya udongo na mbolea.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi kwa ajili ya ukuaji wa mimea badala ya udongo na mbolea.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi baadala ya udongo na mbolea, ili kuweza kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya mbolea kuwezesha ukuaji wa mimea katika mazingira ya mjini kwa watu wasio na eneo la kutosha.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi, badala ya udongo, husaidia kukuza mimea katika mazingira yasiyo na udongo wa kutosha.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji ya virutubishi badala ya udongo, husaidia mmea kuota katika mazingira rafiki zaidi na kupata zao lililobora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi kinachotumia maji virutubishi badala ya udongo, husaidia kukuza mmea katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Chumba kidogo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hudhibiti kiwango cha maji, joto pamoja na unyevu, ili kupata zao lililo bora.

Jumba kubwa la kilimo likiwa linatumika mfumo wa kisasa wa hydrocon) ambalo linatumika virutubisho maji vya kisasa badala ya udongo.

Chumba kinachotumika kwaajili ya kilimo kikiwa na mfumo wa kisasa wa haidroponi, ambao hulimwa mimea kwa kutumia maji na virutubisho badala ya udongo ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi tu badala ya udongo na mbolea ili kuweza kukuza mimea katika mazingira rafiki.

Eneo la nje la bustani linalotumika kwa kilimo cha kisasa cha hairoponi, ambacho hutumia maji na virutubishi, badala ya mbolea na udongo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa haidroponi, yaani maji pamoja na virutubishi, bila ya kutumia mbolea ikiwa kinadhibiti viwango mbalimbali, ili kupata mmea ulio bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kitumiacho maji pamoja na virutubishi ili kupata zao lililobora, kikiwa kinatunza mimea kwa mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata ubora.

Kilimo ca haidroponi, kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo na mbolea, ili kupata mimea iliyo bora, mara nyingi hulimwa kwenye maplastiki ndani ya nyumba ya kilimo.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi kitumiacho maji pamoja tubishi badala ya udongo kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponic kinachotumia maji na virutubishi, hutumia mifumo ambayo imedhibiti kiwango cha unyevu ili kuleta zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi, ikiwa inaweka mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kitumiacho maji na virutubishi kukuza mimea katika mazingira rafiki, ili kuhakikisha zao lililo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na mimea imepandwa wima, na kudhibiti kiwango cha: maji, joto pamoja na unyevu; ili kuweza kupata zao lililo bora.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la kilimo, likiwa na mfumo wa kisasa wa ulimaji hydroponi unaotuma mbogamboga na kurutumisha mimea kwa maji yenye virutubishi bila kutumia udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo na mbolea ili kuweza kukuza mimea katika mabomba na mazingira ya ndani.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa haidroponi, husaidia mimea kurutubishwa na maji pasina kutumia udongo katika mazingira yaliodhibitiwa vizuri.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwaajili ya kulima zao la nyanya likiwa limezipanga kwenye fito, inatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na fito mbalimbali zinazosaidia katika kilimo cha nyanya, husaidia kudhibiti viwango mbalimbali vya joto upepo na wadudu ili kupata mazao yaliyobora.

Chumba kinachotumika kama banda la kuku kukiwa na vifaranga ambavyo vinakula chakula na kunywa maji kutoka kwenye vyombo mahususi kwa ajili ya ufugaji.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa imelimwa mbogamboga mbalimbali katika mazingira yaliyodhibitiwa viwango vya joto, mwanga pamoja na hewa; ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo tambarare yenye mandhari ya kijani inayotumika kwa ajili ya kilimo cha chai. Ikiwa na uoto wa asili ya miti, ambayo inasaidia kupunguza kiwango cha jua ili mmea huu uote kwa ubora.

Nyumba ya kilimo ikiwa imetumika kupanda zao aina ya uyoga, lililopo kwenye mifuko iliyojaa maranda na kuthibiwa viwango vya ukuaji ili kupata uyoga bora.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kulimia mimea mbalimbali, iliyofungwa na kamba na kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija yanayomwaga maji kwa matone; ili kuokoa kiwango cha maji, muda na gharama.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mkulima anapita katikati kukagua mazao yake ya mahindi, yaliyopandwa pamoja na maharage ili kuongeza kiwango cha mavuno.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na mimea mbalimbali iliyopandwa kwa matuta marefu, ikiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija unaosaidia kuokoa maji.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa imepandwa mbogamboga katika mistari minyoofu. Husaidia kudhibiti kiwango cha maji, joto, mwanga, pamoja na unyevu; ili kusaidia mimea ikue kwa ubora.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya kilimo kikiwa kimedhibitiwa mazingira ya hewa, joto, mwanga pamoja na unyevu, ili kuweza kukuza mmea aina ya uyoga vizuri.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na matuta marefu yanayotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija, umwagao maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha: maji, pesa, na muda.

Chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha uyoga, uliopandwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, joto, unyevu na mwanga ili kupata mazao yaliyobora.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba, likiwa na kilimo cha kabichi kinaendelea kilichopandwa kwa mistari minyoofu, ikiwa kimehudumiwa na kupaliliwa vizuri.

Chumba kikubwa kinachotumika kama banda la kuku, kikiwa na ndege hao wanakula na kunywa kutoka kwenye vyombo mahususi kwa ajili ya kuwalisha.

Jengo kubwa la ufugaji likiwa na mifugo aina ya kuku na miundombinu mizuri kwaajili ya kuwatunza, kuwalisha na kuwanywesha dawa na maji.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limepandwa mimea mbalimbali kwa kufuata mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kumwaga maji kwa matone kwenye shina la zao hilo tu.

Eneo la wazi linalotumia mfumo wa kisasa wa mabomba, ambao humwaga maji katikati ya matuta ya shamba, yanasaidia kuokoa kiwango cha maji, muda na nguvu kazi.

Eneo la wazi linalo tumika kama shamba, likiwa lina mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija kudondosha matone kwenye shina tu la mmea ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, utumiao mirija kumwaga maji kwa matone, ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mfumo wa kisasa wa kilimo, ambao husaidia kumwaga maji kwa matone matone kwenye mashina tu ili kusaidia kuokoa kiwango cha maji kwa muda.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani likiwa na vifaa vya kisasa vya umwagiliaji ambavyo hunyunyuza maji kwa umbali mrefu vikisaidia kuokoa kiwango cha maji na muda wa kilimo.

Eneo la wazi la shamba likiwa linatumia mfumo wa kisasa ya umwagiliaji ya mirija ambayo husaidia kumwaga maji kwa matone matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika.

Eneo kubwa la wazi lenye shamba la matuta yaliyolimwa kwa marefu, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija, unaosambaza maji kwa kila shina.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na matuta madogo, lina mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mipira na kumwaga maji kwa matone kwenye mashina.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba, likiwa na matuta mbalimbali ambayo yamelimwa kwa marefu, huku pakitumika mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba na matone.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba, likiwa na matuta mbalimbali, yamelimwa huku katikati pakiwa pamepitishwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji utumiao mirija na matone.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na matuta madogomadogo marefu, yaliyolimwa yakitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo, likiwa na matuta mbalimbali, yaliyopandwa mbogamboga na kupitisha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija umwagao maji kwa matone.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kiasi na kiasi pamebaki kwenye uoto wa asili. Inatumia mfumo wa mabomba wa umwagiliaji kwenye matuta yake.

Mandhari ya tambarare ikiwa na uoto wa asili wa miti aina ya savana, vichaka vifupi pamoja na majani yaliyokauka kutokana na kiangazi.

Eneo la tambalale likiwa na mto unapita katikati ya uoto wa asili wa miti midogo, majani na vichaka ikipakana na milima.

Bwawa kubwa linalosaidia kufua umeme, likiwa na kuta za zege zinazokinga maji na kubadili mwendo wa nishati kuwa nishati ya umeme.

Mandhari ya nyika za savana yakiwa na miti ya kashia na majani yaliyokauka kutokana na kiangazi, huku pembeni kukiwa na milima midogo.

Mandhari ya milima na mabonde, iliyofunikwa na uoto wa asili wa miti, vichaka pamoja na majani, vitokanavyo na mvua za misimu tofauti.

Mandhari ya asili ya tambarare yenye miti, vichaka na majani na bwawa dogo linaloakisi mwanga kutoka angani. Huku jua likiwa linazama.

Eneo la wazi la mandhari ya savana likiwa na miti ya uoto wa asili aina ya kasia, pamoja na wanyama kama pundamilia pamoja na twiga, wakila majani.

Eneo kubwa la tambarare likipakana na kilele cha mlima, likiwa na uoto wa asili wa majani, miti pamoja na vichaka mbalimbali.

Mandhari ya tambarare yaliyopakana na mlima yakiwa na uoto wa asili wa misitu, majani na vichaka vilivyooteshwa na mvua za misimu.

Eneo la tambarare likiwa na mto umepita katikati ya uoto wa asili, wenye vichaka na majani yaliyoota kutokana na mvua za misimu tofauti.

Mandhari ya asili yenye bwawa lililokuwa na maji yenye utulivu linaloakisi mwanga kutoka angani, likizungukwa na miti ya msituni ya uoto wa asili.

Eneo la ziwa likiwa na ndege aina ya flamingo, wapo ukingoni, huku pembezoni likiwa limepakana na mandhari ya misitu pamoja na milima.

Mandhari ya tambalale yenye majani marefu, vichaka pamoja na miti yenye uoto wa asili ikiwa vimepakana na milima kwa mbali.

Mandhari yenye bwawa lenye maji masafi yanayoakisi mwanga wa rangi za angani, pakiwa pamezungukwa na mlima wenye uoto wa asili, utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya tambarare iliyopakana na milima, ikiwa na barabara ya zege inayoshuka na kukata kona kulia pembezoni kukiwa na miti, vichaka pamoja na majani ya uoto wa asili.

Eneo kubwa lenye ziwa, lililopakana na milima, lenye uoto wa asili huku pembezoni kukiwa na mtumbwi Kwa ajili ya shughuli za uvuvi.

Eneo la tambarare likiwa na barabara ya vumbi uoto wa asili wa mazingira ya savana, wenye miti, vichaka na majani imepakana na milima mirefu.

Mandhari ya tambarare, nyika za savana, zikiwa na majani yaliokauka, miti ya kasia na vichaka vyenye uoto wa asili. Huku mnyama swala akiruka na kuvuka barabara inayopitwa na watalii.

Mandhari ya tambarare yaliyopakana na mwamba, kukiwa na mto unapita katikati ya uoto wa asili wa majani, miti pamoja na vichaka.

Mandhari ya tambarare ya savanna ikiwa na miti mifupi ya akasia katikati, akiwapa amesimama mnyama mrefu twiga nyuma kuna jiji kubwa.

Mandhari yenye bwawa kubwa linaloungana na mito likiwa linaakisi mwanga, Huku pembeni kukiwa na uoto wa asili wenye rangi za kijani.

Mandhari ya tambarare yenye majani ya uoto wa asili, miti pamoja na vichaka ikionyesha misimu ya kiangazi pakiwa na joto kali na ukavu.

Eneo la mandhari ya tambarare ya savana yenye miti aina ya kasia, ikiwa na mnyama twiga anatembea kwenye majani marefu huku nyuma kukiwa na jiji.

Eneo la tambarare, ikiwa na milima na mabonde, lina uoto wa asili wa majani vichaka na miti iotayo kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Bonde pana ambalo mto unapita ukipitisha maji yanayowatunza wanyama pori kama mamba na kiboko, ikiwa na kingo zenye uoto wa asili wa miti na majani katika nyika za savana.

Mandhari ya milima na mabonde yenye miamba mikubwa, iliyofunikwa na majani pamoja na miti ya uoto wa asili na kilele kirefu kilichofika kwenye mawingu.

Eneo kubwa la wazi likiwa na uzio wa mbao linalotumika kama zizi likiwa limehifadhi mifugo aina ya mbuzi.

Wafugaji wawili wanawake, wakiwa wamemfunga mbuzi huku wanabana sikio lake, kwa ajili ya kumpiga chapa ya umiliki na chanjo.

Wafugaji wa nyuki wakiwa wamevaa nguo mbalimbali kichwani pamoja na mwilini za kuwalinda na mdudu huyo, wakiendelea na zoezi la kurina asali kwenye mizinga ya nyuki.

Jengo linalotumika kama banda la kuku lililoezekwa kwa kutumia bati, likiwa na mkulima aliyevaa miwani pamoja na koti akiwalisha kuku hao.

Chumba kikubwa kinachotumika kama banda la kuku wakiwa na vifaranga mbalimbali, vikira kutoka kwenye vyombo vilivyotengenezwa kwa bati na pengine kwa plastiki.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga mwenye rangi nyeusi na madoa meupe akiwa katika eneo la manyasi, akitafuta chakula.

Eneo la wazi, linalotumika kwa ajili ya ufugaji, likiwa na ndege aina ya bata, wenye rangi nyeupe na nyeusi, ambao wamekusanyika kwa ajili ya kula chakula.

Nyumba kubwa inayotumika kama mabanda ya kuku ikiwa na miundombinu iliyojengwa kwa ngazi na mifumo ya kuku kunywa maji na chakula ikisaidia uzalishaji wa kuku wa nyama.

Mifuko ya plastiki ikiwa imeegeshwa sokoni na imejazwa nafaka mbalimbali kama vile mtama, mahindi, maharage pamoja na kunde kwa ajili ya kuwauzia walaji.

Eneo la shamba ambalo tambarale likiwa na mfumo wa kisasa unaotumia mirija na matone tone katika umwagiliaji ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Duka la pembejeo, likiwa na maeneo mahususi kwa ajili ya kupanga pakiti zenye umbile la mstatiri, zinazotumika kutunza mbegu za mimea mbalimbali.

Chumba kinachotumika kama duka la mahitaji ya nyumbani, kikiwa na nafaka mbalimbali, kama vile: mchele, mahindi, kunde pamoja na maharage.

Makopo manne ya bati yakiwa yamebeba mbegu na mchoro kwa nje kuonesha aina ya zao linalopandwa.

Kilimo cha kuotesha miche kutoka kwenye mbegu, kikiwa kinalimwa ndani ya mazingira yaliodhibitiwa viwango vya unyevu, joto na mwanga, ili kupata zao lililo bora.

Duka la pembejeo likiwa na eneo mahususi, lenye pakiti za mbegu mbalimbali zenye rangi nyeupe na michoro ya mmea uotao kutokana na mbegu hizo.

Kilimo cha kisasa cha mbegu, kikiwa kimezipandikiza katika vyumba vidogovidogo, ili kukuza mmea huo kwenye mazingira rafiki, mpaka pale utakapoweza kupandwa shambani.

Pakiti yenye umbo la mstatili ikiwa na rangi njano pamoja na kijani, hutumika kwa ajili ya kutunzia mbegu ya mboga aina ya brokoli, ikiwa na uzito wa gramu kumi.

Eneo linalotumika kama duka la pembejeo, likiwa na eneo maalumu lililokuwa na kabati la kutundika pakiti za mbegu za mimea mbalimbali.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa inaotesha mbegu mbalimbali kwenye vyombo vidogo pamoja na visado, katika mazingira yaliodhibitiwa ili mbegu hizo ziote kwenye mazingira rafiki zaidi.

Eneo linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija na matonematone ili kuokoa kiwango cha maji na muda katika umwagiliaji.

Chumba kinachotumika kama duka la pembejeo, kikiwa na mtoa huduma mwanadada alievaa miwani, nyuma pakiwa na pakiti mbalimbali za mbegu ambazo wakulima huja kununua kwaajili ya kwenda kupanda.

Duka la pembejeo likiwa na eneo maalum kwa ajili ya kuweka pakiti zinazotumika kwa ajili ya kutunza mbegu, ndani zikiwa na mimea tofauti kama: karoti, hoho pamoja na nyanya.

Eneo kubwa la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kwa ustadi. Kilimo cha mahindi, kilicholimwa kwa mistari na kuachia nafasi katikati ili kuruhusu zoezi la baadaye la uvunaji.

Pakiti ya mbegu ikiwa na umbo la mstatiri ,rangi za kijani na njano likiwa na mchoro uoneshawo zao linalopandwa, huku kuna nembo ikionesha uzito wa gramu kumi.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo hutumia uwezo wa kudhibiti kiwango cha maji, joto, pamoja na unyevu, ili kusaidia mimea iweze kuota katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Eneo la tamabarare linalotumika kama shamba likiwa na mazao yamepandwa katika matuta yaliyonyooka huku likizungukwa na uoto wa asili wa msitu.

Nyumba ya kilimo inayotumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, cha mirija pamoja na matone, husaidia kuokoa kiwango cha maji kinachotumika kwenye umwagiliaji.

Pakiti inayotumika kutunza mbegu ikiwa na umbo la mstatili na rangi za njano na kijani, na mchoro wa kuonyesha aina ya mboga ilimwayo na mbegu hizo.

Duka la pembejeo likiwa na pakiti mbalimbali za mbegu, ambazo zimepakiwa kwenye kabati moja na kumulikwa vizuri ili mkulima aone.

Kilimo cha mbegu katika mazingira rafiki, kinachosaidia kukuza miche mbalimbali, ili iweze kukua mpaka pale itakapokua tayari kwa ajili ya kupandwa mashambani.

Eneo La wazi linalotumika kama soko likiwa na mfanyabiashara amepanga nafaka mbalimbali kwenye vifuko vya plastiki kama vile mahindi, alizeti, kunde na maharage.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa imepanda maua mbalimbali kwa mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha joto, mwanga pamoja na unyevu, ili kupata zao lililo bora.

Jengo linalotumika kama banda la kufugia mbwa, likiwa na wanyama hao wakali wakiendelea kufunzwa na mfugaji wao.

Banda la mbao lenye paa ya bati, ambalo hutumika kwa ajili ya kumfuga mnyama mbwa, humsaidia kumlinda na jua kali la mchana pamoja na baridi ya usiku.

Banda la mbao likiwa nje ya nyumba, huku limeezekwa na bati, lina milango miwili, vyombo viwili kuashiria ufugaji wa wanyama wa mbwa wa idadi hiyo hiyo.

Banda lililopo nje likiwa limejengwa kwa mbao, bati, pamoja na komeo na kufuli, hutumika kwa ajili ya kufuga mnyama aina ya mbwa.

Mandhari katika nyika, ikiwa na bwawa kubwa ukingoni, akiwa amepumzika mnyama aina ya mamba nusu ya mwili wake ukiwa majini na nusu upo nje kwa ajili ya kuota jua.

Eneo la mandhari ya nyikani ikiwa na mnyama twiga amesogea kwenye kibaraza, alipozoeshwa kulishwa na watalii wanaotembelea mazingira haya.

Msaidizi wa wanyamapori aliyevaa maski nyeusi akimkumbatia mnyama aina ya twiga katika mbuga maalumu ya kuwatunza wanyama hao.

Mandhari ya mwituni yakiwa na mnyama aina ya Tembo ambaye ni mkubwa sana kimwili, akicheza kwenye vumbi kama sehemu yake ya kusafisha na kulinda ngozi.

Ndege pori mwenye asili ya savana; mwindaji, huwa na uwezo wa kuwinda nyoka na kumla kama kitoweo.

Eneo la ziwa likiwa na kingo zenye uoto wa asili wa majani ambao huifadhi ndege wanaokula samaki.

Ndege aina ya tai akiwa amesimama kwenye ukingo wa mto uku tai mwingine akiwa anaruka kweda kutafuta kitoweo.

Mandhari ya mbuga yakiwa na vyanzo vya maji, na barabara ya kutembelea watalii, huku mnyama aina ya tembo akiwa anapita pembeni ya gari.

Ndege wa mwituni aina ya tai, mwenye uwezo wa kuona mbali sana. Akiwa amesimama juu ya matawi makavu na, akiwa anamanyoya meupe na meusi, akiangazia wapi pakupata kitoweo.

Eneo maalumu katika nyika linalotumika kuwafuga wanyama aina ya tembo, ambao wapo hatarini kutoweka, huku mtoa huduma akimnywesha maziwa tembo mdogo.

Mnyamapori aina ya tumbili, akiwa na mkia mrefu na manyoya ya kijivu, hupendelea kuishi milimani na kwenye miti.